Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani wakisikiliza kwa makini jambo waliloweza kuelekezwa, huku wakitoa ushirikiano pamoja kwa moja baina yao na mfundishaji.

Watu wazima wa umri na jinsia tofauti, wamekaa kwa mpangilio mzuri huku wakisikiliza kwa makini elimu wanayopewa, itakayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri wakijadili mada mbalimbali zinazoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa wakisikiliza kwa makini huku mtu mmoja akiwa amesimama mbele akiwaelezea kwa makini ili kuwaongezea ujuzi na maarifa watakayoweza kutumia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa rika tofauti wamekaa darasani wakisikiliza kwa makini wakijijengea ujuzi, na maarifa mapya yanayowawezesha kuboresha maisha yao ya kila siku na kazi zao.

Watu wazima wameketi darasani kwa mpangilio mzuri huku wakisikiliza kwa makini kile wanachojifunza na wanachofunzwa huku wakiwa wamevaa barakoa zinazoweza kuwalinda na magonjwa ambukizi.

Watu wazima wanawake wanajifunza kushona kwa kutumia mashine, wakipata ujuzi wa vitendo kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani zinazowasaidia katika maisha ya kila siku.

Watu wazima wa rika tofauti wamekaa pamoja wakielekezana. Wakishirikiana maarifa na kujifunza stadi mpya zinazowezesha kujitegemea na kuboresha maisha yao kijamii na kiuchumi.

Watu wazima wa rika tofauti wanajifunza kwa makini wakipata ujuzi mpya kuboresha uwezo wao wa kazi na kukuza maarifa yanayowawezesha maendeleo binafsi ya kijamii.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekusanyika kwa pamoja wakiwa na tabasamu, wakionyesha mafanikio ya elimu waliyopata na matumizi yao katika jamii.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini kile wanachoweza kujifunza na kuelekezwa ili kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa rika tofauti wamekaa darasani wakipeana maelekezo , wakishirikiana kwa kujifunza maarifa mapya yanayowasaidia kuboresha maisha na kazi zao za kila siku.

Watu wazima wa jinsia tofauti, wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakijifunza na kupokea nyenzo tofauti za maisha, zitakazoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri, huku wakisikiliza kwa makini na wakionyesha ushirikiano kwa kile wanachofundishwa kitakachosaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti, wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa, huku wakiwa wamevaa barakoa zinazowalinda dhidi ya magonjwa ambukizi.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa kwa umakini wakisikiliza, wakipewa maarifa watakayoweza kuyatumia katika maisha yao ya kila siku ili kuboresha maisha.

Watu wa jinsia na rika tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu, huku mwalimu akiwa amesimama mbele na kuangalia vitu vilivyo andikwa kwenye daftari la mwanafunzi wake.

Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri huku wakisikiliza kwa makini wanachoelekezwa, kitakacho waongezea tija katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wamejikusanya pamoja wakijifunza, wote wakimwangalia mtu mmoja anayeweza kuelekeza na kuwapa elimu juu ya jambo fulani. Wakiwa makini ili kuweza kupata ujuzi na elimu juu ya mada wanayofundishwa.

Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani. Huku wakisikiliza kwa umakini wa hali ya juu wakiwa wamevaa vifaa maalumu, kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya magonjwa ambukizi.

Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri huku wakimsikiliza mwalimu kwa makini, kila mmoja akiwa na daftari na kalamu akiandika vitu muhimu wanavyofundishwa na mwalimu wao.

Watu wazima wa rika tofauti, wamejikusanya kwa pamoja, wakielekezwa, wakipewa muongozo na maarifa, watakayoweza kuyatumia katika maisha yao ya kila siku ili kujiongezea ufanisi na ujuzi wa kazi.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri na utulivu, huku wakiendea kusikiliza kwa makini elimu inayoendelea kutolewa; itakayowasaidia kujenga na kukuza uelewa wao katika maisha ya sasa na ya baadaye.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wamekaa huku wengine wakisimama, wakimsikiliza kwa makini na kupewa maelekezo ili kuongeza maarifa katika maisha yao kila siku.

Watu wazima wamekusanyika pamoja, wakitizama kwa makini umeme ulivyoundwa kwa kuwasha taa, elimu itakayowasaidia kiurahisi katika kuweka umeme katika nyumba zao.

Watu wazima wamekusanyika pamoja wakiwa na tabasamu wakijifunza kwa furaha za kushirikiana, ili kuongeza maarifa na ujuzi kwa maendeleo ya maisha yao.

Watu wazima wa rika tofauti wanajifunza umeme kwa vitendo, wakijenga ujuzi wa moja kwa moja unaowasaidia katika kazi, kujitegemea na kuboresha maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wenye umri tofauti wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani wakijifunza kwa makini, huku mmoja akiwa mbele ubaoni akiandika kile alichojifunza na kuelewa.

Vitabu vya aina mbalimbali, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu katika duka la vitabu, huku mwanamke mmoja akitazama kwa umakini ili kuchagua kitabu anachokitaka ili kufanya manunuzi.

Vitabu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio ulio mzuri, mteja mwanamke akiwa anachagua kitabu na kufanya manunuzi kwenye duka la vitabu.

Kifaa maalumu kwa ajili ya kuchezea wanafunzi wa awali kimewekwa katika eneo maalumu, kikipambwa kwa rangi tofauti ili kuongezea mvuto wanafunzi muda wa kucheza.

Eneo la shule likiwa na vifaa vya kuchezea kwa ajili ya watoto kama bembea, pamoja na madarasa ikiwa sehemu salama na rafiki ya watoto kujifunzia, kucheza na kukuza stadi zao za awali.

Kifaa maalumu kwa ajili ya watoto kuchezea, kimewekwa eneo maalumu, kikiwa kimepambwa kwa rangi tofauti ili kuongeza mvuto kwa ajili ya watoto wa elimu ya awali kwa kukitumia kucheza.

Bembea ikiwa kifaa maalumu cha kuchezea watoto ikiwa imewekwa katika sehemu salama ikiwa na rangi tofautitofauti ikiwa sehemu salama ya kuvutia watoto inayowezesha kucheza kujifunza na kukuza stadi zao za awali.

Shule ya awali imepangwa kwa mpangilio mzuri, madarasa yenye milango na madirisha makubwa kwa ajili ya kupata hewa na mwanga. Huku pakiwa na vifaa muhimu na maalumu kwa ajili ya wanafunzi kuchezea, vikipakwa rangi tofauti tofauti ili kuongeza mvuto kwa wanafunzi.

Shule ya awali imepambwa kwa mapambo mazuri ikiwa na picha mbalimbali zinazoweza kuvutia wanafunzi wakati wa masomo yao, huku mwalimu mwanamke akiwa amesimama mlangoni na kuchungulia ndani kukagua na kuangalia kile wanafunzi wanachokifanya.

Shule ya elimu ya awali imejengwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, uwanja mahususi kwa ajili ya wanafunzi kucheza, na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuchezea.

Kifaa maalumu cha kuchezea wanafunzi kimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo maalumu, kikiwa kimepambwa kwa mapambo na rangi tofauti ili kuvutia wanafunzi kucheza na kukusanyika kwa pamoja.

Shule ya elimu ya awali, imepambwa kwa mapambo mazuri, ikiwa na picha za midori ya aina mbalimbali na magari, huku mwalimu wa kike akiwa amesimama mlangoni na kuchungulia ndani.

Shule ya elimu ya awali imejengwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na madarasa mazuri na makubwa yanayokidhi mahitaji ya wanafunzi kujifunza, pakiwa na uwanja mzuri wenye nyasi za kijani kwa ajili ya kucheza, uliojaa vifaa maalumu vyenye rangi tofauti vinavyowezesha wanafunzi kucheza na kufurahi.

Eneo la shule likiwa na madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na uwanja wa michezo wenye vifaa mbalimbali vya kuchezea kama bembea; ikiwa na mazingira bora ya watoto kujifunzia, kucheza na kukuza stadi muhimu za awali.

Kifaa maalumu kinachotumika na wanafunzi wa awali kucheza kimewekwa katika eneo maalumu kikipambwa kwa rangi tofauti, ili kuvutia na kuwawezesha wanafunzi kucheza pamoja.

Shule ya msingi imejengwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na madarasa yaliyojengwa kwa umahiri kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia. Mazingira yakiwa safi yenye maua na miti inayoleta kivuli wakati wa jua.

Shule ya msingi imejengwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na madarasa yaliyopambwa kwa picha mbalimbali ukutani, ikihimiza na kuvutia wanafunzi kwa ajili ya kujifunza, uwanja wenye nyasi unaoongeza na kuvutia wanafunzi kwa ajili ya michezo.

Darasa limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na viti vilivyopangwa kwa ajili ya wanafunzi, ubao mzuri kwa ajili ya kujifunza, taa zinazoweza kupeana mwanga ikiwa na ramani zilizowekwa ukutani kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Mazingira ya shule yakionekana kuwa safi huku yakiwa yamepambwa kwa maua mazuri na miti mirefu inayoleta kivuli katika maeneo tofauti, wanafunzi wanatembea kuelekea madarasani mwao.

Wanafunzi wamekaa darasani wanamsikiliza mwalimu kwa makini, wakijifunza masomo muhimu yanayowaandaa kwa ujuzi wa msingi na maendeleo ya kielimu.

Mwalimu amesimama eneo la mbele la darasani, akiwa ameshika kitabu na chaki akiwa ameandika ubaoni, akitabasamu kwa wanafunzi ikionyesha ushirikiano bora unaopatikana kati ya wanafunzi na mwalimu.

Mafaili mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku yakiwa yamehifadhi kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi na kutoa kumbukumbu hizo pale zinazohitajika.

Darasa la shule ya msingi limepangwa kwa mpangiio mzuri likiwa na viti kwa ajili ya wanafunzi kukalia, ubao kwa ajili kufundisha, taa zinazoleta mwanga ndani na madirisha yanayoweza kuruhusu kutoka na kuingia kwa hewa safi.

Shule ya msingi ina madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri pamoja na uwanja wenye nyasi ikiwa na mazingira salama na rafiki kwa watoto kujifunzia, kucheza na kukuza stadi za msingi za kielimu na kijamii.

Mafaili ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku yakiwa yametunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi wa shule ya msingi na kuzitoa pale zinapohitajika.

Shule ya msingi imejengwa ikiwa na madarasa yaliyo pangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na mazingira sanifu na rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na kujiongezea uwelewa.

Kitabu kimefunguliwa kikionyesha muonekano wa ndani, mwanafunzi, akiwa tayari kusoma kuelewa masomo na kujifunza kwa makini, ili kuongeza uelewa wa somo darasani.

Shule ina mazingira masafi na ya kuvutia, madarasa yakiwa yamejengwa kwa kitaalamu na kwa mpangilio mzuri, huku maua na miti mizuri ikipamba mazingira ya shule, ikiongeza mvuto na kutia moyo wanafunzi kwa ajili ya kujifunza.

Karatasi ndogondogo zimebandikwa kwenye ukuta, zikiwa zinaonyesha siku zinazopatikana kwenye wiki. Ikiwa ni nyenzo zinazotumika kujifunza wanafunzi wa shule ya msingi.

Karatasi nyeupe imechorwa picha mbalimbali za wanyama na wadudu huku ikiwa na namba na alama tofautitofauti za kujifunzia, ikiwa imeandikwa na kusahishwa ikionyesha moja ya elimu inayotolewa katika shule za msingi.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri na kwa makini wakimsikiliza mwalimu wao wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na mwalimu.

Kitabu cha elimu ya msingi kimefunguliwa. Kikiwa na nyenzo muhimu za kujifunzia, kinachosaidia watoto kupata maarifa ya awali na ujuzi wa msingi kwa maendeleo ya kielimu.

Mafaili mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu darasani, huku yakiwa yametunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi wanaosoma katika darasa husika.

Eneo la shule lina madarasa pamoja na uwanja wa michezo wenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuchezea, ikiwa na mazingira bora ya watoto kujifunzia, kucheza na kukuza stadi muhimu za awali.

Mwalimu wa kike amegeukia ubaoni, huku akiwa anaandika akiwafundisha wanafunzi vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia kupata msingi bora wa elimu.

Madarasa ya shule ya msingi, yamejengwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa ni rafiki na salama kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, huku mazingira yakiwa safi na salama yanayovutia wanafunzi.

Karatasi zimebandikwa katika ukuta zikionyesha siku zinazopatikana katika wiki, ikiwa ni nyanja mojawapo ya kufundisha wanafunzi wa msingi.

Vitabu na mafaili vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa nyenzo muhimu za kujifunza na kufundishia, vinavyosaidia wanafunzi kupata maarifa ya msingi kwa urahisi.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mwalimu kwa makini, wakijifunza kwa mshikamano, kushirikiana wakiongeza uelewa wa masomo kwa njia ya vitendo.

Kitabu cha elimu ya msingi kimefunguliwa huku kikionyesha maudhui na picha mbalimbali ndani yake, kikiwa ni nyanja muhimu kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na kuongeza uelewa katika masomo yao.

Shule ya elimu ya awali imepangwa kwa madarasa makubwa na mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia. Ikiwa na uwanja mpana wenye nyasi, wenye vifaa maalumu kwa ajili ya wanafunzi kuchezea.

Mwalimu mwanamke anaandika ubaoni kwa umakini, akifundisha wanafunzi kwa njia rahisi ili waweze kuelewa somo vizuri, kujenga msingi imara kwa maarifa na kujiandaa kwa hatua za elimu zinazofuata.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri wakimsikiliza kwa makini mwalimu, huku mwalimu akiwa amesimama mbele akiwaelekeza na kuwafudisha wanafunzi.

kitabu cha elimu ya msingi kimefunguliwa kikionyesha picha na maudhui mbalimbali yanayopatikana, kikiwezesha wanafunzi kujifunza vyema na kuboresha mienendo na elimu katika somo hilo.

Vitabu vya elimu ya msingi vimepangwa kwa utaratibu, vikionyesha maandalizi ya masomo na urahisi wa wanafunzi kupata maarifa ya awali ya maendeleo yao ya kielimu.

Mandhari na mazingira ya shule yakiwa yamepambwa kwa maua na mazingira safi, magari ya walimu yakiwa yamepakiwa huku wanafunzi wakitembea kuelekea darasani, ikionyesha mazingira safi na salama kwa wanafunzi kujifunza.

Mwalimu wa kike amesimama ubaoni akiwa ameshika karatasi na kalamu ya kuandika, akiwa anatabasamu. Ikiwa inaashiria ushirikiano mzuri kati ya mwalimu na wanafunzi katika masomo.

Shule imejengwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na maua, na mazingira safi na salama yanayovutia wanafunzi kujifunza. Madarasa yakiwa katika hali na mpangilio mzuri unaowezesha wanafunzi kujifunza na kujiongezea uwelewa wa elimu ya msingi.

Madarasa yamejengwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na mandhari na mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia elimu ya msingi. Mazingira yanayovutia yaliyopambwa kwa maua yakiwa karibu.

Mafaili ya aina tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu katika shule ya msingi, yakiwa na taarifa na nyenzo tofauti za wanafunzi ili zinapohitajika ziweze kupatikana.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama ubaoni akifundisha wanafunzi. Huku wanafunzi wakimsikiliza kwa umakini, wakionyesha juhudi na ushirikiano baina yao na mwalimu ili kuelewa vizuri.

Madarasa ya shule ya msingi yamejengwa kwa mpangilio mzuri, huku yakiwa na nyasi katika uwanja kwa ajili ya kuchezea, miti michache mifupi, inayotunza mazingira na kuongeza mvuto wa shule.

Vitabu vya aina mbalimbali vya elimu ya msingi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, vikiashiria uwepo wa vitabu vya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kujisomea pale vinapo hitajika.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa darasani kwa mpangilio ulio mzuri wakimsikiliza mwalimu kwa makini huku mwalimu akiwa amesimama mbele na kufundisha wanafunzi kwa vitendo ili kurahisisha na kuongeza uelewa juu ya somo.

Mazingira ya shule ya sekondari ni masafi na yenye mvuto yakiwa yamepambwa kwa miti mirefu na maua mazuri yanayoongeza mvuto, hali inayoonyesha usafi wa mazingira unaofanywa na wanafunzi shuleni.

Mafaili yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku yakiwa yametunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi wa shule ya msingi na kuzitoa pale zinapohitajika.

Mafaili mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku yakiwa yamehifadhi kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi wa msingi na kuzitoa pale zitakapohitajika.

Shule iliyojengwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na madarasa yaliyojengwa kwa ufasaha na ufanisi. Huku ngazi za kupanda madarasa ya juu zikiwa imara na zenye sifa nzuri. Mazingira yenye maua na nyasi nzuri yakivutia wanafunzi kwa ajili ya kusoma kwa urahisi.

Darasa la elimu ya msingi limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na viti kwa ajili ya wanafunzi wa kukaa, taa za kutosha kwa ajili ya mwanga, madirisha na ubao unaotumika kwa ajili ya kufundisha.

Vitabu vya elimu ya msingi, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku ikionyesha uwepo na upatikanaji mzuri wa vitabu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi.

Eneo la shule lina mazingira masafi yenye maua na miti, ikiunda mazingira ya kupendeza na rafiki kwa wanafunzi kujifunzia, kucheza na kukuza stadi za awali za kielimu na kijamii.

Mwalimu mwanamke amekaa ofisini huku meza yake ikiwa imejaa vitabu mbalimbali kwa ajili ya kufundisha, akiwa anamfundisha na kumuelekeza mwanafunzi juu ya mada mbalimbali alizofundisha darasani.

Shule ya sekondari imejengwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na madarasa yaliyojengwa yakiwa ni rafiki na yenye mvuto kwa wanafunzi. Mazingira safi na salama yanayovutia wanafunzi na kuongezea uelewa wa hali ya juu.

Walimu wawili wanaume wamesimama katika eneo la wazi la shule ya sekondari, wakiwa na mitihani mbalimbali iliyopangwa kwenye meza wakiifunga kwenye bahasha muhimu na maalumu ili kuweza kufanyiwa masahihisho.

Eneo la kupumzika wanafunzi limepangwa kwa mpangilio ulio mzuri ikiwa na vitanda vilivyotandikwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri, madirisha makubwa yanayoweza kutoa na kupokea hewa, kiti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kiume wa shule ya sekondari, anafundisha wanafunzi kwa vitendo akitumia picha mbalimbali zinazoonyesha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ili kuwaelekeza wanafunzi kiurahisi na kuongezea uelewa.

Chumba cha kulala wanafunzi kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kikiwa na utaratibu wa faragha na usafi, ikihakikisha starehe usalama na ustawi wa wanafunzi.

Wakaguzi na walimu wanakagua mitihani darasani kwa makini, wakihakikisha uadilifu wa mitihani na kutoa muongozo unaosaidia tasmini sahihi ya maarifa ya wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wamekaa darasani wa mpangilio ulio mzuri, wanaandika mtihani ili kujipima kila walichofundishwa na walichoelewa ndani ya darasa.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha kidato cha nne, kimepambwa kwa rangi nzuri za kijani na njano, huku kukiwa na picha ya watu wawili wamekaa wanajadiliana, ikionyesha maudhui yanayopatikana ndani ya kitabu hicho.

Mwalimu mwanamke amekaa ofisini kwa kutulia akiwa anasahisha madaftari ya wanafunzi, akipitia na kukagua uelewa wa wanafunzi baada ya kufundisha huku akiwa amevaa barakoa inayoweza kumlinda dhidi ya magonjwa.

Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu katika maktaba, huku wanafunzi wawili wakike wakichagua vitabu kwa ajili ya kujisomea ili kujiongezea maarifa katika masomo yao.

Vitabu vya aina mbalimbali vya elimu ya sekondari vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku mwalimu wa kike akiwa anachagua vitabu maalumu kwa ajili ya kuandaa maandalizi mazuri ya kufundisha wanafunzi.

Walimu wawili wanaume, wamesimama katika eneo la wazi la shule ya sekondari. Mbele yao pakiwa na meza iliyobeba mitihani mbalimbali ambayo imefungwa kwenye bahasha maalumu, tayari kwa kupelekwa eneo maalumu kwa ajili ya kusahihishwa.

Shule ya sekondari imejengwa kwa mpangilio mzuri, ukiwa na madarasa yaliyojengwa kwa ukubwa yenye milango na madirisha unaotosha kuingiza hewa na mwanga wa kutosha. Huku mazingira yakiwa safi na yenye mvuto, kwa ajili ya wanafunzi kusoma.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha baiolojia, kimepambwa kwa rangi nzuri ya kijani na manjano, huku kukiwa na picha inayoonyesha watu wawili wakijadiliana kwa makini, ikionyesha maarifa mbalimbali yanayopatikana ndani ya kitabu hicho muhimu.

Maabara imepangwa kwa mpangilio mzuri huku, ikiwa na meza zenye mifumo ya maji, ikirahisisha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi, ili kuongeza uelewa na ujuzi wanachosomea.

Mabweni ya wanafunzi wa elimu ya sekondari, yamejengwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na eneo la wazi kwa ajili ya kufanya shughuli ndogondogo kama kufua na kuanika nguo.

Mwalimu wa kiume amesimama huku akiwa anafundisha wanafunzi kwa kutumia mfumo ya picha, akitumia picha hiyo kufundisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa mwanadamu ikiwa ni njia nyepesi na rahisi kwa kuelewa mwanafunzi.

Mwalimu mwanamke amekaa ofisini mwake kwa utulivu, huku akimuelekeza mwanafunzi kwa makini, akijaribu kumfundisha au kumuelekeza juu ya mada fulani aliyofundisha darasani.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari, wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku kila mmoja akiandika kwa makini mtihani wake, unaoweza kuwapima uelewa wao juu ya kile walichojifunza darasani.

Kitabu cha biolojia cha elimu ya sekondari kikiwa na picha ya mwanaume na mwanamke wakiwa wanajadiliana, ikiwa ni nyenzo kuu na muhimu kwa ajili ya kujifunza masomo ya sekondari.

Maabara imepangwa kwa mpangilio mzuri huku ikiwa na meza zenye mifumo ya maji, inayowezesha na kurahisisha ufanyaji wa majaribio kwa wanafunzi ili kuongezea uelewa.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, mwalimu akichagua kitabu akionyesha maandalizi ya masomo na urahisi wa upatikanaji wa nyenzo za kujifunzia.

Mwanaume anafanya majaribio kwenye maabara ya kemia, akichanganya kemikali kwenye vifaa maalumu vinavyotumika katika kufanya majaribio katika maabara hiyo.

Walimu wa kike, wamesimama wakitabasamu, huku wakipokea zawadi, wakionyesha shukrani na furaha. Hali inayodhihirisha heshima, kuthamini na jitihada zao na kuhamasisha motisha ya kufundisha kwa ufanisi.

Shule imejengwa kwa mpangilio mzuri iliwa na madarasa ya kutosha wanafunzi kujisomea, mazingira safi na miti ya kivuli inayovutia wanafunzi inayowatengenezea mazingira marahisi kwaajili ya kujifunza.

Mwalimu wa shule ya sekondari, amekaa kwenye ofisi kwa kutulia, huku mezani pake pakiwa pamejaa madaftari, akiendelea kusahihisha moja baada ya jingine, kukagua kazi aliyowapa wanafunzi kama wamefanya kwa usahihi au tofauti.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakijiandaa kwa ajili ya kuandika mitihani inayowapima uelewa wao; wakaguzi na Walimu wamesimama mbele kwa ajili ya kuwasimamia.

Wasimamizi na wakaguzi wa mitihani wako darasani wamesimama katika meza ya mbele iliyojaa mitihani, wakikagua kwa makini mitihani hiyo kabla ya kuifunga na kuisafirisha kwa ajili ya kusahihishwa.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha kemia kimepambwa kwa rangi nzuri za njano na bluu, huku kukionekana mkemia akifanya majaribio mbalimbali katika maabara hiyo.

Shule ya elimu ya sekondari imejengwa kwa mpangilio mzuri. Ikiwa na madarasa yenye madirisha na milango mikubwa, inayoweza kuwasaidia kuingiza na kutoa hewa na mwanga wa kutosha. Mazingira yakiwa safi na rafiki kwa wanafunzi, yakiwa na miti ya kutosha, inayoweza kuwapa wanafunzi kivuli wakati wa jua.

Maabara imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na meza zenye mfumo ya maji. Ikirahisisha majaribio ya kisayansi na kutoa mazingira salama na ya kufundisha kwa wanafunzi.

Mwalimu mwanamke, amekaa ofisini kwakwe kwa utulivu. Akiwa mezani na madaftari mengi, huku akiendelea kusahihisha nyingine ili kuhakiki kazi za wanafunzi alizowapa baada ya kufundisha.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakiandika mitihani yao kwa umakini na utulivu, inayoweza kuwapima kile walichojifunza darasani ndani ya muda fulani.

Maabara imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na meza yenye mifumo ya maji inayoweza kurahisisha kujifunza kwa vitendo, Ili kuongeza ujuzi na uelewa katika masomo ya sekondari.

Wanafunzi wamekaa darasani katika mpangilio mzuri huku kila mmoja akiwa ana andika mtihani wake wa sekondari kwa makini, ambao unaweza kumpima uelewa wake katika masomo walioweza kujifunza ndani ya muda fulani.

Maabara imepangwa kwa mpangilio, ikiwa na meza za kisasa zenye mifumo ya maji; kuwezesha na kurahisisha kuwa na majaribio yanayofanywa na wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa kike amekaa ofisini ana mwelekeza za mwanafunzi. Kwa makini akimsaidia kuelewa somo au kupata mwongozo muhimu wa kielimu, na maendeleo ya kitaaluma.

Walimu wawili wanaume wamesimama katika eneo la wazi la shule sekondari, pakiwa na meza iliyojaa mitihani, iliyowekwa kwenye vifungashio maalumu tayari kwa kupelekwa eneo maalumu na sahihi kwa ajili ya kusahihishwa.

Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku mwalimu wa kike akichagua kitabu mojawapo kwa ajili ya kuandaa somo la kufundisha wanafunzi.

Mazingira ya kupumzika ya wanafunzi wa sekondari yakiwa yamejengwa mabweni kwenye mpangilio maalumu huku nguo zikiwa zimeanikwa kwenye kamba ili kuimarisha usafi wa afya na miili yao.

Wasimamizi na wakaguzi wa mitihani wamesimama mbele ya darasa, wakikagua mitihani iliyofanywa na wanafunzi kabla ya kuifunga kwenye vibebeo maalumu kwa ajili ya usafirishaji kwenda kusafishwa mitihani hiyo ya sekondari.

Kitabu cha kemia kikiwa na picha ya mtu anafanya majaribio kwa vitendo ikisaidia wanafunzi kuelewa somo kwa kina, kuongeza ujuzi wa majaribio na kuimarisha maarifa yao ya sayansi.

Darasa la kujifunza kompyuta limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na meza na viti huku kompyuta zikiwa juu ya meza, madirisha makubwa ya kuingiza na kutoa hewa, taa za kutosha zinazoboresha mwanga katika eneo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio maalumu. Kwa makini wakimsikiliza mhadhiri anayetumia picha kwa ajili ya kirahisisha njia ya ufundishaji na uelewa kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani wakimsikiliza mhadhiri kwa umakini, wakionyesha ushirikiano baina yao na mhadhiri unaowasaidia kujenga taaluma yao.

Wanafunzi wapo darasani wakisikiliza kwa makini, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mhadhiri, kwa lengo la kupata uelewa wa kina na maarifa ya kitaaluma.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri wakimsikiliza mhadhiri kwa makini, huku mhadhiri akiwa katika eneo la mbele akitumia picha katika kufundisha ili kuongeza uelewa wa hali ya juu kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa vyuo wamekaa kwa utulivu wakijisomea huku wengine wakitumia kompyuta ili kuongeza ujuzi na ufafanuzi katika taaluma wanayosomea.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika eneo la wazi wakijisomea kwa kujadiliana, wakibadilishana mawazo na fikra juu ya somo wanaloweza kujisomea. Hiyo ni njia pekee inayoweza kujenga na kukuza maarifa katika fani yao.

Wanafunzi wameketi darasani kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mhadhiri kwa makini wakichukua maarifa muhimu na kuzingatia maelezo ili kuongeza uelewa wao wa kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo wamekusanyika pamoja, huku wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, wakijadili kwa pamoja mada mbalimbali zinazohusiana na masomo yao.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, wakisikiliza kwa umakini mafunzo ya mhadhiri, ili kupata uelewa sahihi na kukuza maarifa ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo wamejikusanya kwa pamoja wakijadiliana kwa makini, kila mmoja akitoa wazo na hoja aliyonayo juu ya mada wanayoiongelea, kwa lengo la kukuza na kuongeza uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilia mzuri katika maktaba ya kisasa yenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akijisomea kwa makini na utulivu ili kupata nyenzo tofauti zitakazowasaidia katika elimu yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakiwa wanamsikiliza mhadhiri kwa makini, wakipokea maarifa na muongozo wa kitaaluma unaowaandaa kwa taaluma na maisha ya baadae.

Wanafunzi wa chuo wanajadiliana kwa umakini, wakibadilishana mawazo kuongeza uelewa wa masomo na kukuza ushirikiano na ujuzi wa taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wanajadiliana kwa makini, wakibadilishana mawazo, kuongeza uelewa wa masomo na kukuza ushirikiano na ujuzi wa kitaaluma.

Wanafunzi wachuo wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, wakisikiliza kwa makini na kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa mhadhiri, wakiwa wamevaa barakoa ili kulinda afya zao.

Wanafunzi wa chuo, wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini mhadhiri wao. Jambo linaloonyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na mhadhiri, ili kujenga taaluma yao.

Wanafunzi wakike wapo kwenye chumba cha kulala, wakipumzika na kushirikiana katika shughuli mbalimbali huku wakidumisha mshikamano na mazingira bora ya maisha ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio ndani ya chumba cha mtihani wakiwa katika utulivu na umakini, wakijaribu maarifa na ujuzi waliopata katika masomo yao ya kitaaluma.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, wakimsikiliza mhadhiri akifundisha kwa makini, wakionyesha nidhamu na umakini katika masomo yao.

Wanafunzi wa chuo, wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayoweza kutolewa na mhadhiri mbele yao, wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na mhadhiri katika kujenga elimu yao.

Wanafunzi watatu wa kike wamesimama huku wakitabasamu, mmoja ameshika mashine ya kisasa ya umeme kwa ajili ya kunyolea, akitoa huduma hiyo kwa mwanaume aliyekaa kwenye kiti akionyesha ujuzi na mafunzo aliyoyapata darasani.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakisikiliza kwa makini kinachoendelea kufundishwa. Wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na muhadhiri anayefundisha.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, kwa makini wakimsikiliza mwadhiri anayefundisha, wakitoa ushirikiano wa moja kwa moja kwa lengo la kukuza na kuongeza elimu yao.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio mzuri kwenye maktaba, huku wakiwa wamejigawa kwa makundi wakijadiliana juu ya mada mbalimbali kuhusiana na masomo yao; ikisaidia kukuza na kuongeza taaluma yao.

Wanafunzi wamekaa darasani wakimsikiliza mwadhiri kwa makini, wakipata maarifa ya kina kuongeza uelewa wa masomo na kujiandaa kwa fani zao kwa ufanisi.

Wanafunzi wa vyuo wamekaa kwa makini na kwa mpangilio mzuri darasani, wakimsikiliza mhadhiri kwa makini na wakionyesha ushirikiano wa hali ya juu katika somo wanalojifunza.

Wanafunzi wa chuo, wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakionyesha nyuso za tabasamu baada ya kufundishwa, wakiashiria uwelewa waliupata kutoka kwa mhadhiri, huku mhadhiri akitumia vifaa mbalimbali ili kurahisisha somo darasani .

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakijifunza kwa umakini, huku mhadhiri akisimama na kuwalekeza juu ya matumizi na jinsi ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kwenye kompyuta.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, huku wakimsikiliza mhadhiri kwa makini. Jambo linaloweza kuongezewa uelewa katika masomo yao wanaojifunza darasani.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa darasani wakisikiliza kwa makini mwalimu wao, wakijifunza masomo ya msingi kushiriki kwa furaha na kukuza uelewa wa msingi wa elimu.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio mzuri katika maktaba ya kisasa. Huku kila mmoja akijisomea kwa makini, ili kuweza kujiongezea ujuzi katika taaluma yake.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, huku wakimsikiliza mhadhiri anayefundisha kwa makini. Wakionesha ushirikiano wa moja kwa moja, baina yao na mhadhiri.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio ulio mzuri huku wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa na mhadhiri wao, wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na mhadhiri katika kujenga taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wapo kwenye chumba cha kupumzika, huku wengine wameketi na wengine wakiwa wamelala wakitumia simu wakiendelea kujisomea jambo linaloonyesha juhudi zao katika kupata elimu bora.

Wanafunzi wa chuo wamekaa pamoja katika eneo la wazi, huku wakijadiliana masomo kwa makini, wakitumia mbinu hiyo kurahisisha uelewa baina yao.

Wanafunzi wamekaa katika eneo la wazi wakijisomea, wakitumia muda wao kuongeza uelewa na kujiandaa kwa mtihani na majadiliano ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakimsikiliza muadhiri kwa makini, wakipokea maarifa na muongozo wa kitaaluma unaowaandaa kwa taaluma na maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa chuo, wa kiume na wengine wa kike, wamevaa majoho meusi, huku wakirusha kofia zao juu, ishara inayoonyesha kuwa wametamatisha masomo yao ya chuo.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao, huku mwalimu akiwa amesimama mbele akielezea kwa tabasamu, wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina ya mwalimu na mwanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza kwa makini mhadhiri anayetoa somo; huku wakitoa ushirikiano wa moja kwa moja katika kujenga taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wamevaa joho, wanarusha kofia juu kwa furaha wakiwa na tabasamu wakisherehekea kumaliza masomo yao na mafanikio katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri wakimsikiliza mhadhiri, huku wengine wakiwa na kompyuta wakiandika vile wanavyofundishwa na mhadhiri kwa matumizi yao ya baadaye.

Wanafunzi wawili wa kiume wamekaa wanatumia kompyuta, wakijifunza na kuongeza ujuzi kwa kutumia teknolojia inayopatikana kwa njia ya kompyuta, na kuongeza ujuzi na ufanisi katika masomo yao.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini mhadhiri, wakionyesha ushirikiano wa hali ya juu ili kupokea na kujijengea maarifa katika taaluma yao.

Wanafunzi wa kike wa chuo, wapo katika chumba maalumu cha kupumzikia, huku wengine wakiwa wamekaa kitandani wakitumia simu kujifunza, na wengine wakiangalia mavazi yao kabatini kwa makini.

Mhadhiri yupo ofisini huku vitabu vikiwa vimepangwa kwenye rafu, ikionyesha maandalizi ya nyenzo za kielimu na utaratibu wa kuendesha masomo kwa ufanisi.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, kwa makini wakimskiliza mhadhiri aliesimama mbele na kutoa mafunzo. Jambo linalolenga na kukuza uelewa katika taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri huku wakimsikiliza mhadhiri kwa makini, wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja unaolenga kukuza na kuongeza taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika eneo la wazi wakijisomea, huku wakibadilishana mawazo ya kielimu yakisaidia kuongeza maarifa na kupambanua mambo katika taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika eneo la wazi wakijadiliana. Wengine wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wakiwa na nyuso za tabasamu, jambo linalolenga na kuonyesha uelewa katika mada waliyokuwa wakijadiliana pamoja.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakiandika mitihani yao, inayoweza kuwapima uelewa wao kwa vitu walivyofundishwa. Darasa likiwa na taa za kutosha zinazoweza kuwapa mwanga, ili kuwarahisishia kile wanachoandika.

Wanafunzi wa chuo wamekusanyika pamoja wakijadili masomo yao, wengine wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama. Wakionekana kuwa na tabasamu jambo linalo ashiria muelewano mzuri baina yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakimsikiliza kwa makini mhadhiri anayewafundisha, wakiandika kwa makini, huku wakitoa ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na mhadhiri.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mdahili wao. Ikiwa njia pekee inayoweza kuwajengea uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa kiume na wa kike wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa, wakipeana maelekezo kwa kutumia njia ya kompyuta ili kuongeza uelewa na maarifa katika taaluma zao.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wamekaa darasani kwa mpangilio na kwa utulivu, wakisikiliza kwa makini wnaachofundishwa na mwalimu, huku mwalimu, akiwa amesimama mbele kwa tabasamu akiwafundisha na kuwaelekeza wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakimsikiliza mhadhiri wa makini, wakipokea maarifa na muongozo wa kitaaluma unaowaandaa kwa taaluma zao na maisha yao ya badae.

Wanafunzi wa chuo wamekusanyika kwa pamoja huku wakiwa wamevalia majoho meusi, wakirusha kofia zao juu kwa tabasamu ikiwa ni ishara mojawapo ya kumaliza elimu yao ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, kwa makini wakiandika mitihani yao, inayoweza kuwapima uelewa kwa kile walichoweza kujifunza ndani ya muda maalumu.

Mhadhiri wa chuo mwanamke amekaa ofisini mwake, huku akiwa na tabasamu nyuma yake vitabu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu, kuonyesha upatikanaji wa nyenzo tofauti tofauti kwa ajili ya kufundisha.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku kwa makini wakiandika mitiani yao inayoweza kuwapima baada ya mafunzo ya mda fulani.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakiandika mtihani wao kwa ustadi unaowapima uelewa wao kwa walichojifunza darasani.

Wanafunzi wapo darasani wakimsikiliza mhadhiri kwa makini wakichukua maarifa muhimu kwa ajili kuongeza ujuzi na kujenga umahiri katika taaluma zao.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba maalumu wanajadiliana wengine wakiwa wameketi huku wengine wakiwa wamesimama wakitizama kwa makini, wakitumia kompyuta kwa ajili ya kujadiliana kwa pamoja.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri wakisiskiliza muhadhiri kwa makini, wakionyesha ushirikiano wa moja kwa moja baina yao na muhadhiri, ili kuimarisha na kuboresha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, huku wakiwa wanamsikiliza mhadhiri kwa umakini; wakionyesha ushirikiano thabiti katika mafunzo yanayotolewa na mhadhiri, yanayowasaidia kujenga taaluma zao.

Wanafunzi watatu wa kike wamesimama wakiwa wanatabasamu huku mmoja wao akitumia mashine ya umeme kunyoa mwanaume mmoja aliye kaa ikiwa ni matumizi ya ujuzi na ya elimu waliofundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio mzuri maktaba, huku wakiwa wamejigawa katika makundi wakijadiliana na kuongeza uelewa juu ya mada walizofundishwa darasani.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu, ili kuboresha maisha yao ya baadaye.

Mwanafunzi wa kiume anajifunza kwa vitendo. Hakitumia mbinu za moja kwa moja za ufundi na stadi kujijengea ujuzi, unaweza kutumika katika kazi biashara na maisha yake ya kila siku.

Mwanafunzi akijifunza ufundi wa gari, akifanya kwa vitendo hali inayomuongezea ujuzi na ufanisi, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani ili kuboresha maisha yake ya badae.

Wanafunzi wanajifunza kwa kutumia kompyuta, wakijiongezea maarifa na ujuzi katika teknolojia, ili kuongeza utaalamu na fursa mbalimbali katika maisha yao baadaye.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wakitumia vifaa maalumu vya ufundi na teknolojia ili kupata ujuzi wa moja kwa moja, katika mazingira ya mafunzo ya kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekusanyika pamoja, huku wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha kwa vitendo kwa makini, kwa lengo la kujijengea na kujiongezea ujuzi wa kufanya vitu kwa vitendo. Njia pekee itakayoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio wakiwa wanasikiliza kwa makini. Wakijifunza stadi na ujuzi wa vitendo unaowezesha kufanya kazi za ufundi na kujitegemea kimaisha.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamesimama huku wakitizama kwa umakini wakiwa wamevaa kifaa maalumu kinachoweza kuwalinda na hewa chafu, huku mmoja akiwa ameshika kifaa kinachotoa rangi akipuliza kwenye kifaa kilichoko mbele yake akiwaelekeza jinsi ya kutumia kifaa hicho.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi amekaa akijifunza kwa vitendo kwa makini akijiongezea ujuzi na ubunifu katika elimu yake jambo linaloweza kusaidia kupata ujuzi wa kutosha unaoweza kuendesha maisha yake ya sasa na baadae.

Mwanafunzi wa kiume anafanya marekebisho ya gari katika eneo la ndani, ikiwa ni mbinu mojawapo ya kujifunza kwa vitendo moja kwa moja. Akijijengea ufanisi na ujuzi unaoweza kumsaidia katika maisha yake ya baadaye.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa na fani mbalimbali za kitalamu ili kuboresha maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wamesimama kwa pamoja huku wakiwa na nyuso za tabasamu, wakifurahia baada ya kujifunza kwa vitendo moja kwa moja, ikiwasaidia kujenga uaminifu na uzoefu katika utendaji utakaoweza kuwasaidia baadaye.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa na kompyuta yake, wakiandika na kufanya mitihani unaoweza kuwapima kile walichojifunza darasani. Mwalimu amesimama akiwasimamia na kuwaangalia kila wanachokifanya.

Wanafunzi wanajifunza ujenzi kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja ukiongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao baadae.

Wanafunzi wamekaa huku wakijifunza kwa vitendo wakifanya moja kwa moja kwa kutumia mikono yao. Njia pekee inayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya sasa na ya baadae.

Wanafunzi wa kike wanajifunza kwa vitendo, wakichomelea kwa kutumia gesi, huku wakiwa wamevaa vifaa mbalimbali vya kuwalinda dhidi ya madhara yatokanayo na moto wa gesi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa darasani wakijifunza kwa vitendo, wakitumia mikono yao katika kufanya huku wakipata ujuzi wa moja kwa moja unaoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Wanafunzi wa kiume, wa elimu ya ufundi, wamesimama wakitazama kwa makini, huku mmoja akiwa ameshika kifaa maalumu, kinachoweza kutoa na kupuliza rangi; akipuliza kwenye kifaa kilichopo mbele yake kwa ajili ya kuwaelekeza na kuwafundisha namna ya kutumia kifaa hicho maalumu.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, matengenezo ya gari katika eneo maalumu, wakijiongezea uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu, ili kuboresha maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, huku wakijifunza kwa vitendo moja kwa moja, wakijenga na kukuza uelewa wao ili kujisaidia katika maisha yao ya sasa na ya baadaye.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo huku wakionyesha sura za tabasamu, ikiashiria uelewa wa somo walilojifunza kwa vitendo, njia pekee inayowezesha kupata ujuzi wa moja kwa moja unaoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani huku wakiwa wamevalia sare, kila mmoja akiwa makini na karatasi na kalamu yake akiandika kile walichoweza kujifunza ili kupimwa uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa wakijifunza kwa makini, wakitumia ufundi wa moja kwa moja unaoweza kuwajengea ujuzi utakaoweza kuwasaidia katika maisha yao ya sasa na baadae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri wakitumia kompyuta, huku wengine wakiandika kwa mikono, wakiongeza ujuzi na ufanisi kwa kile walichojifunza darasani.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakijifunza kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja. Kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali ili kuboresha maisha yao.

Wanafunzi wa kike wamekaa wakijifunza kwa vitendo, wakifanya moja kwa moja kwa kutumia mikono yao; njia pekee inayoweza kuwaongezea ujuzi na ufanisi kwa kile wanachosomea, ili kuweza kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, huku wakitumia mikono yao moja kwa moja ili kujijengea ujuzi. Wakitumia mbao ili kutengeneza sanaa mbalimbali ili kupata ujuzi.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakipata ujuzi wa moja kwa moja, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakitumia vifaa maalumu vya ufundi na teknolojia ili kupata ujuzi wa moja kwa moja katika mazingira ya mafunzo ya kiufundi.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo kutengeneza samani wakitumia ujuzi wa mikono na mbinu za ufundi, ili kujijengea stadi zinazowaandaa kwa kazi na kujitegemea kimaisha.

Wanafunzi wanaojifunza kwa vitendo, wakitumia mbinu za moja kwa moja za ufundi na stadi kujengea ujuzi unaowezesha kutumika katika kazi, biashara na maisha ya kila siku.

Wanafunzi wanafanya mtihani kwa makini, huku kila mmoja akiwa amekaa kwenye kompyuta yake. Ikiwa ni moja ya nyanja wanayoweza kuipata itakayoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Wanafunzi wa kiume wapo darasa wameketi darasani wameketi kwa utulivu, wakijifunza kwa vitendo, wakijiongezea maarifa na ujuzi katika kufanya kwa vitendo, ilikuwasaidia katika maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamekaa wakijifunza kwa umakini kwa vitendo; wakitumia mikono yao kufanya na kutengeneza vifaa mbalimbali ili kuweza kupata ujuzi maalumu; utakaoweza kuwasaidia na kutumika katika maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wawili wa kiume wamesimama, huku wakiwa na kifaa maalumu kilichoundwa, wakielezea na kutumia kifaa hicho kuweza kuongeza uwezo katika fani zao. Jambo linaloweza kuwasaidia kupata ujuzi utakaoweza kuwasaidia katika maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu, ili kuboresha maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamejikusanya kwa pamoja wakitazama na kujifunza kwa vitendo. Wakitumia njia hiyo ya kujifunza moja kwa moja, ili kuweza kujiongezea maarifa katika somo, na kutumia njia hiyo katika maisha yao ya kila siku.

Mwanafunzi wa kike amesimama akiwa anaendesha kifaa maalumu cha kisasa, huku akiwa anaangalia kwa makini ili kuweza kujifunza matumizi ya kifaa hicho, kitakachoweza kumsaidia katika maisha yake ya sasa na ya badae.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakipata ujuzi wa moja kwa moja, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao.

Wanafunzi wamekaa kwa makini wakisikiza. Huku wakipewa maelekezo kutoka kwa mwalimu wao namna na jinsi ya kutumia kompyuta na kupata taarifa mbalimbali wanazohitaji kwa muda sahihi.

Wanafunzi wa kiume na wengine wakike wanajifunza kwa kutumia kompyuta. Wakiwa wanajiongezea maarifa na uelewa kwa kutumia teknolojia hii muhimu katika maisha yao ya kila siku.

Mwanafunzi wa kiume anajifunza kwa vitendo akiwa anatabasamu, akitumia mbinu za moja kwa moja za ufundi na stadi. Akijijengea ujuzi unaowezesha kazi bora na kujitegemea kimaisha.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakipata ujuzi wa moja kwa moja kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao ya baadaye.

Mwanafunzi wa kiume, amesimama huku akiwa anatabasamu. Ameshika mashine ya kisasa, akijifunza jinsi ya kutumia. Ikiwa ni njia mojawapo inayoweza kumsaidia kukuza ujuzi atakaotumia katika maisha yake ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa wakisikiliza kwa makini, huku mwalimu akitumia kompyuta kuwaelekeza namna mbalimbali za kupata mahitaji yao katika mitandao.

Mwanafunzi wa kike amesimama huku akiwa anatabasamu, akiendelea kujifunza kwa vitendo, jambo linaloweza kumuwezesha kupata ujuzi na ufanisi utakaoweza kumsaidia katika maisha yake ya sasa na ya badae.